Msichana mdogo mwenye tabasamu nzuri anajifunza. Ana kalamu mkononi na anaandika kwenye daftari lililofunguliwa mbele yake. Kompyuta ya mkononi inaonekana mbele yake ikionyesha labda akitumia kufanya masomo yake. Nyuma yake kuna kiti chenye muundo wa maua.

Elimu ya mtandaoni au masomo ya mbali. Mwalimu anaonekana akitoa somo kwenye skrini ya tarakilishi ndogo. Mwanafunzi ameketi kwenye meza akiandika au kujifunza. Vitabu na tufaha vinaonekana chini ya tarakilishi. Ramani ya dunia ipo nyuma.

Taswira ya elimu mtandaoni au e-learning . Kuna tarakilishi ndogo ya samawati, vitabu viwili na kikombe cha tuzo. Juu yake, kuna aikoni tatu za dunia, chombo cha kupimia na atomi, zote zikihusiana na masomo. Vifaa vya ofisi kama vile kalamu na vitabu vimepangwa chini.

Skrini ya tarakilishi inaonyeshwa. Kwenye skrini kuna ikoni mbalimbali ikiashiria masomo ya mtandaoni au masomo ya mbali. Kuna vitabu vya rangi, mbalimbali kama vile nyekundu, njano na samawati.

Mkutano wa watu walioketi mezani wakifanya kazi kwenye tarakilishi. Mwanaume mmoja amevalia shati la samawati, ana miwani, anatazama mbele. Tarakilishi ina nembo ya Google . Meza imejaa karatasi ndogo za ua ridi. Watu hawa wanajadili au wanashirikiana.

Mwanamke mchanga amekaa kwenye meza, akitumia tarakilishi ndogo ya fedha. Amevalia miwani na shati la milia akitabasamu kwa upole. Anaandika kwenye dafrari. Kuna kikombe mbele yake, na dirisha linaonekana nyuma. Hali ya hewa inaonekana vizuri.

Watu kadhaa wameketi mezani wakifanya kazi au wakiwa katika mkutano. Katikati, mwanaume mwenye miwani na ndevu anaonekana kuwa kiongozi, anaongea na kijana upande wa kushoto. Kijana huyo ana nywele zilizofumwa. Kompyuta mpakato yenye nembo ya Google imefunguliwa mbele ya kiongozi.

Mwanamke na mtoto wamekaa pamoja wakitumia kompyuta ndogo. Wote wamevaa vipokea sauti. Mwanamke anatabasamu akimtazama mtoto. Mtoto anaonekana kujishughulisha na kompyuta. Wamevalia nguo za denim na shati la miraba.

Mtu ameketi mbele ya tarakilishi ndogo. Anashirirki mkutano wa video. Amevaa vipokea sauti masikioni na anashika kalamu, labda akichukua maelezo. Kwenye skrini ya kompyuta, kuna sura nyingi za watu tofauti zikionyesha kuwa ni mkutano wa washiriki wengi.

Mwanaume amesimama mbele ya ubao mweusi uliojaa fomula za hisabati. Ameshika kalamu ya kijani mkononi mwake, anavalia shati la samawati, maneno na namba zinang'aa didhi ya usuli mweusi, hali inaashiria mafundisho ya kisayansi.

Mchoro unaoonyesha dhana ya elimu ya kisasa. Kuna vitu mbalimbali vinavyohusiana na kujifunza, kama hadubini, vitabu, tarakilishi mpakato, na vifaa vya kimahesabu. Mistari inaunganisha vitu hivi, ikionyesha mtandao au mfumo.

Mikono miwili ikichapa kwenye kompyuta ndogo ya mkono. Kwenye skrini, kuna maneno e-learning na a new way of learning , yakiwa na picha za kofia ya mahafali, balbu za mwanga na vitabu. Kompyuta imewekwa juu ya meza na mbao.

Mikono ya mtu ikitumia kompyuta ndogo. Kuna aikoni mbalimbali zikielea hewani, zikiwakilisha dhana mbalimbali za kujifunza mtandaoni kama vile e-learning , vitabu, video na utafutaji. Inaashiria teknolojia na elimu ya kidijitali.

Wanawake wawili wanafanya kazi kwenye kompyuta zao ndogo. Mwanamke aliye mbele amevaa shati lenye mchoro. Ana vipokea sauti masikioni. Anaandika kwenye daftari. Mwingine nyuma pia amejikita kwenye kompyuta yake, akiwa na vipokea sauti masikioni.

Mchoro unaonyesha dhana ya kielimu ya kisasa .Kuna vitu mbalimbali vinavyohusiana na kujifunza kama vile hadubini na ikoni nyingine mbalimbali na vifaa vya hesabu. Mistari imeunganishwa vitu hivi ikionyesha mtandao au mfumo. Pia rangi ya samawati imetawala ikionyesha utulivu.

Mwanaume amevaa vitoa sauti kichwani, akifanya kazi usiku. Anaonekana akitabasamu, akiandika kwenye daftari lake. Taa ya mezani, inatoa mwanga. Tarakilishi yake ipo mbele. Anaonekana kuzingatia masomo, au kazi yake.

Mwanamke anafanya kazi nyumbani. Amevalia shati la denim na miwani. Anatabasamu huku akiandika kwenye daftari. Kompyuta ndogo na kikokotoo zipo mbele yake. Dirisha lenye pazia linaonekana nyuma.

Mwanamke anafanya kazi nyumbani. Amevaa miwani na shati lenye milia. Anatabasamu huku akiandika kwenye daftari. Kompyuta yake ndogo ipo mbele yake. Dirisha linaonekana kwa nyuma.

Mwanamke mwenye nywele ndefu zilizopinda akiwa ameketi kwenye meza ya mbao. Ana tabasamu usoni na anaonekana akipunga mkono kuelekea skrini ya tarakilishi ndogo iliyo mbele yake labda kwenye mkutano wa video. Simu yake iko pembeni. Amevalia shati jeupe lililowazi juu ya topu nyeusi.

Taswira inaonyesha dhana ya kujifunza mtandaoni au elimu ya mbali. Kuna tarakilishi kuu yenye vitabu vilivyofunguliwa juu yake. Balbu ya mwanga inaashiria mawazo. Kalenda, barua na globu vinaonyesha uratibu wa ulimwengu.

Mikono ya mtu, ikichapa kwenye tarakilishi ndogo, tarakilishi hii iko wazi mezani, na kibodi chake kinaonekana vizuri. Nyuma, kuna tarakilishi nyingine ndogo, ikionyesha watu wawili wakifanya kazi kwa bidii. Inaonekana ni mazingira ya kujifunza au kufanya kazi.

Mkono unaonekana ukiguza skrini ya kidijitali yenye maneno e-learning yakiangaza. Kuna ikoni mbalimbali zikizunguka eneo hilo zikionyesha vitu kama kitabu, darubini na ishara ya mawasiliano. Hii inawakilisha mfumo wa elimu wa mtandaoni.

Msichana mdogo ameketi mbele ya tarakilishi mpakato akionyesha kitabu kilicho wazi. Anaonekana akijifunza mtandaoni. Kuna mimea miwili ya mapambo ambayo ipo nyuma yake. Anaonekana sana kuzingatia masomo yake.

Kijana mdogo, amevaa kofia nyekundu na vipokea sauti maskioni. Ameketi mbele ya tarakilishi mpakato akitumia mkono wake mmoja. Kwenye skrini kuna yaliyomo yanayoonekana. Daftari na kalamu, viko karibu yake mezani.

Watu wawili, mwanaume na mwanamke, wameketi mezani, wakitumia tarakilishi ndogo. Mwanaume amevaa miwani na anatabasamu akimtazama mwanamke. Mwanaume anaonekana akizingatia kwenye skrini. Kuna kompyuta mbili za kampuni ya Apple mezani.

Wanaume wawili wanazungumza kwenye meza, labda wanafanya kazi pamoja. Mmoja mwenye nywele nyeupe, anaonyesha kitu kwenye tarakilishi ndogo kwa kalamu, akionekana kutoa maelezo. Mwingine mweusi anaandika kwenye daftari kwa kalamu ya samawati akionyesha usikivu.

Chumba cha kulala. Kitanda kikubwa kiko katikati, kimefunikwa kwa blanketi ya kahawia. Ukuta wa nyuma una mandhari wenye rangi nyingi. Milango imefungwa. Taulo nyeupe zimepangwa kitandani.

Ndani ya darasa amabpo kuna viti na meza zenye rangi ya blue na nyeusi. Kuna madirisha makubwa mawili yanayoonyesha miti nje. Ukuta wa darasa una rangi nyeupe na aonekana kama ni shule.

Mchezo wa mipira ya magongo inayochezwa kwenye udongo. Mchezaji mmoja amelinda goli. amevaa vifaa vya kinga vya rangi ya chungwa na nyeusi na anashika fimbo ya hoki. Mchezaji mwengine ameinama chini akijaribu kuzuia mpira. Wachezaji wengine watazamaji wanaonekana nyuma.

Kuna vitanda viwili katika chumba. Kati ya vitanda, kuna dawati na viti viwili vya kujisomea. Juu ya dawati, kuna tarakilishi ndogo na vitu vingine. Ukutani, kuna rafu zenye vitu mbalimbali. Dirisha lina pazia la kupendeza.

Uwanja wa telisi wa bluu wenye wavu mweupe katikati, watoto kadhaa wanacheza na kukimbia uwanjani. Baadhi wameshika raketi na mpira, nyuma kuna uwanja wa mchezo wenye vifaa vya rangi miti na majengo yanaonekana kwa mbali.

Chumba cha hosteli chenye vitanda viwili vya ghorofa vikitengenezwa kwa mbao. Mashuka meupe na nguo za kitanda zinaonekana zimelaliwa. Mlango unaonekana umefunguka kuelekea chumba kingine. Ukuta una rangi ya chungwa ikionyesha mazingira ya kawaida. Chumba kinaonekana kuwa safi na kimepangwa vizuri.

Kitanda cha ghorofa kimeonekana ndani ya chumba. Vitanda viwili vina wavu za kuzuia mbu. Mashuka ya rangi mbalimbali yamepangwa vizuri. Meza ndogo ya samawati imewekwa katikati ya vitanda. Sakafu ni nyekundu na inaonekana safi.

Kuna kitanda cha ghorofa kimepangwa ndani ya chumba. Matandiko mawili tofauti yanaonekana. Dirisha kubwa linaruhusu mwanga kuingia chumbani. Ukuta wa nyuma una rangi ya chungwa. Kuta zingine zina rangi ya zambarau.

Darasa lenye meza na viti vingi vilivyopangwa vizuri. Kuna madirisha makubwa yenye mapazia mekundu. Ubao mweupe uko upande mmoja na kuna milango meusi.

Ndani ya maktaba kubwa, rafu zimejaa vitabu vingi. Wanafunzi wawili wamekaa wakisoma mezani. Saa kubwa iko ukutani. Mwangaza unatoka juu.

Darasa la kompyuta likiwa na safu nyingi za kompyuta za mezani. Kila meza ina skrini , kibodi na kipanya. Skrini za kompyuta zinaonyesha maanthari ya samawati ikionyesha zimewashwa. Ubao mweupe wa kuandika unaonekana ukutani.

Chumba chenye vitanda viwili, vimetengenezwa kwa mbao na vina neti nyeupe za mbu. Kitanda kimoja ni kikubwa na kingine kidogo. Pazia la bluu linaonekana. Hali inaashiria chumba cha kulala.

Ukumbi mkubwa wa mikutano au maonyesho ukiwa na viti vingi vyekundu vilivyopangwa sawa. Kuna gorofa mbili za viti zikionyesha uwezo wa kuketi wati wengi. Jukwa linaonekana kwa mbali katikati. Milango ya dharura inaonekana kando.

Darasa lina watu wengi wazima wameketi. Baadhi wameketi kwenye viti na wengine wamesimama juu. Kuna meza ndefu mbele na watu wanaonekana kusikiliza kwa makini. Madirisha makubwa yanatoa mwanga wa kutosha. Inaonekana ni kikao cha kujifunza au kukutana.

Jumba la darasa likiwa na ubao mweusi mkubwa. Kuta zimepakwa rangi ya samawati na chini ni nyeusi. Baadhi ya karatasi zimebandikwa ukutani. Dari ina mbao zenye rangi ya kahawia. Madawati machache na viti vinaonekana pembeni. Chumba kinaonekana kutumika kwa ajili ya elimu.

Ndani ya darasa la kompyuta mwalimu anamsaidia mwanafunzi. Wanafunzi wengine wamekaa wakitumia kompyuta zao. Ukuta una rangi nyekundu na nyeupe. Chumba kinaonekana kuwa na wanafunzi wengi.

Chumba kilichokuwa na kitanda kimoja chenye matandiko ya samawati nyepesi. Meza ya mbao yenye chombo cha maua imewekwa karibu na kiti cheusi. Feni ya kusimama na taa juu ya kabati ndogo ya mbao inaonekana upande wa chumba. Dirisha lenye fremu nyeupe liko kushoto. Kuta zote ni nyeupe.

Wachezaji wawili wa soko wanakabiliana uwanjani, mmoja amevalia jezi nyeusi nambari ishirini na moja na mwengine jezi nyeupe nambari kumi na tano. Refa yuko karibu. Alama ya mchezo zinazonekana ubaoni nyuma. Inaashiria mchezo wa soka.

Basi la shule la manjano lenye jina St. Mary's School limeanikwa pembeni. Lina madirisha mengi meusi na matairi manne. Limesimama barabarani na linaonekana tayari kubeba wanafunzi. Rangi yake angavu inafanya lionekane kirahisi, huenda likawa likisubiri watoto.

Kundi la vijana ambao wamekaa kwenye nyasi. Mtu mzima amesimama mbele yao akielekeza kwa mikono yake. Vijana wengine wawili wamesimama nyuma. Wako kwenye uwanja wa michezo.

Chumba chenye vitanda viwili. Kitanda cha ghorofa kiko mbele. Kuna blanketi ya maua chini dirisha lina pazia jeusi. Kitanda kingine kinaonekana kushoto.

Darasa tupu lenye meza na viti vingi vilivyopangwa vizuri. Kuna ubao mweusi mkubwa ukutani, na saa imening'inia juu yake. Madirisha makubwa yanaruhusu mwangaza wa jua kuingia. Sakafu inaonekana ina vumbi kidogo, na kuta zina rangi ya kijani.

Chumba cha kulala kilichopangwa vizuri. Kitanda kimoja kimefunikwa na shuka nyeupe safi na mito miwili. Kichwa cha kitanda kina muundo wa kuvutia. Ukuta ni mweupe. Sakafu inaonekana za mbao. Chumba kinaonekana safi na kimetulizwa.

Mwanariadha anaruka vizuizi vya rangi ya chungwa. Yuko kwenye uwanja wa riadha wa ndani. Watu wengine wanaagalia kwa nyuma. Mwanariadha amevaa shati la rangi ya chungwa na kaptula nyeusi.

Wanafunzi kadhaa wakiwa wamevaa sare za shule za rangi ya kijani na nyeupe. Wamekaa kwenye viti vinavyotumia kufanya mtihani. Kila mwanafunzi anaandika kwa umakini. Kuna karatasi za mtihani na kalamu juu ya madawati yao. Baadhi ya wanafunzi wana nywele zilizonyolewa.

Mwanaume amesimama juu ya mawe makubwa akiinua mikono yake kuashiri aushindi, amevalia kofia, shati lenye mistari na kaptura. Anga ni samawati likiwa na mawingu meupe, madngari yanaonyesha miamba mikubwa na mimea michache.

Kundi la vijana wanne, wote wakitumia simu zao za rununu. Watu wawili wana barakoa zikining'inia shingoni. Mmoja amevaa hijabu ya samawati na mwingine amevaa shati la kupiga piga mistari. Wote wamejikita kwenye simu zao. Mandhari ya nyuma ina miti ikionyesha kuwa wako nje.

Kundi la watu wanacheza mchezo wa kuvuta kamba. Wanawake wamevaa mashati mekundu, wanaume wengine wanaangalia. Kuna hema nyeupe nyuma. Hali inaashiria hafla ya michezo au sherehe.

Wanaume wawili, wanafanya kazi katika maabara ya vifaa vya elektroniki. Aliye mbele amejikita akitumia chombo kinachofanana mita ya kupima, akichunguza bodi ya saketi. Taa za kukuza zimeelekeza kwenye kazi yake.

Mwalimu na mwanafunzi wanatabasamu. Anaangalia msichana. Wote wawili wanaangalia kompyuta kibao. Wako mezani darasani. Ramani ya dunia inaonekana ukutani.

Mwanaume ameketi akitumia kompyuta. Anaangalia mwanaume aliyeketi karibu naye. Anatabasamu. Wako ndani ya ofisi au chumba cha kompyuta. Watu wengine wanaonekana nyuma. Anaonekana mwenye ulemavu wa macho.

Msichana mdogo anacheza na mche mraba amevaa nguo ya kujipande. Mwanamke ameketi karibu naye akimsaidia. Msichana ana nguo wa pandia wako chini wakicheza pamoja.

Msichana mdogo anacheza. Amevaa miwani ya zambarau, na fulana la waridi. Mikono yake imeshika kipande cha samawati, akiweka kwenye shimo. Bodi ya mchezo ina mashimo yenye urefu tofauti tofauti ndani yake. Anaonekana kuzingatia sana.

Mwalimu anamfundisha mtoto katika kiti cha magurudumu. Anatabasamu na ana nywele zilizokunjwa. Mtoto anaonekana kufurahia somo. Kuna ramani na bango nyuma. Inaashiria elimu jumuishi.

Watu wawili wazima, wakishirikiana kwenye meza. Kijana amevaa shati la machungwa na anaonekana akitumia lugha ya ishara. Mwanamke amevaa fulana ya kijani, akimsikiliza kwa makini. Tarakilishi ndogo iko wazi mezani, ikiashiria shughuli za kujifunza au kufanya kazi.

Mwanaume ameketi kwenye kiti cha magurudumu, akifanya kazi kwa bidii kwenye tarakilishi yake. Amevalia shati la njano akishika kalamu, akiandika kwenye daftari. Grafu inaonekana kwenye skrini ya tarakilishi. Anaonekana makini amezingatia kazi yake.

Wanafunzi wawili wakitumia kompyuta. Wamevalia vichwa vya sauti na wamekita kwenye skrini zao. Meza za mbao zinaonekana. Kompyuta ni za zamani. Inaashiria kujifunza kwa teknolojia.

Mwanamke na mtoto wanafanya shughuli pamoja kwenye meza. Anatabasamu na ana nywele zilizosokotwa. Mtoto anaonekana kuzungumza huku akishika kalamu. Kuna karatasi na kalamu za rangi mezani.

Mwanamke ameketi kwenye kiti cha magurudumu. Anazungumza na watu wengine. Amevaa miwani na shati la maua. Wako ndani ya chumba kikubwa. Kuna watu wengine nyumba. Inaonekana kuwa muktano.

Mwanamke na mtoto wanatazama kompyuta kibao. Mtoto anashangaa na kufurahia kile anachokiona. Mwanamke yuko nyuma akimsaidia. Kompyuta ina nembo ya PA Cyber. Wako ndani ya jengo.

Mwalimu mwanamke anamfundisha mtoto mdogo. Ana miwani na tabasamu. Anatumia mikono kuelekeza. Nyuma yao kuna chati yenye namba kuanzia moja hadi ishirini. Inaonekana kama darasa.

Msichana mdogo anachora kwenye karatasi. Amevaa miwani na nguo nyeusi . Anatumia kalamu ya rangi. Kwa nyuma kuna rafu yenye vitu mbalimbali. Inaashiria ubunifu wa mtoto.

Mwalimu na msichana wapo darasani. Wameketi chini. Mwalimu anamfundisha. Msichana anaelekeza nambari mezani. Chumba kina rafu za vitabu na michoro ukutani.

Watu watatu wamekaa kwenye meza ndefu wakitumia tarakilishi ndogo. Mwanamke amevaa miwani akitabasamu, na mwanaume anayeketi karibu naye anachapa kwenye tarakilishi. Mwanaume mwingine amesimama akionyesha kitu.

Mwanamke na msichana wanawasiliana kwa kutumia lugha ya ishara. Mwanamke amevaa miwani akitabasamu kwa upole. Msichana mdogo ameketi mbele yake akijibu ishara. Dawati la mbao linaonekana kati yao. Maua ya kasikasi yamepangwa kando ya meza. Hali inaonekana kama ya mafunzo ama mawasiliano.

Wanawake wawili wanashiriki katika kazi za ufundi wa mbao wakitengeneza kibanda cha ndege. Mmoja mwenye mahitaji maalum anatumia drili ya umeme huku mwingine akimsaidia kushikilia mbao. Wote wamevalia miwani ya usalama. Meza imetawanyika na vifaa vya- vifaa vya kazi. Hii inaonyesha kujumuisha ujuzi wa mikono.

Mwalimu anasoma kitabu cha watoto wadogo. Wamekaa chini. Mbwa anayetoa tiba naye yupo kando. Vitabu vingi vimejipanga kwenye rafu nyuma yao. Watoto wanaonekana kufurahia hadithi. Maktaba inaonekana kuwa eneo zuri.

Mtoto mdogo mweusi akiwa amesimama na kifaa cha kutembea chenye magurudumu. Ana miwani na anatabasamu. Kifaa ni chenye rangi njano na kijivu. Mtoto anaonekana amevalia suruali ya jins na shati la mikono mirefu. Maanthari ya nyuma ni ya samawati.

Watoto wawili wakisoma. Msichana ana kifaa cha kusaidia kusikia kichwani mwake. Amevalia shati la zambarau na anaandika kwenye daftari. Mvulana amevaa vifaa vya kusikiliza masikioni anaandika pia. Kalamu za rangi zimetapakaa mezani. Kuta zina rangi ya samawati.

Mwanamke na msichana. Mwanamke an nywele za dhahabu akitabasamu kumwangalia. Msichana ana nywele nyekundu. Wanacheza na vitu mezani. Wako pamoja. Mtoto anaonekana akiwa na changamoto ya Down syndrome .

Mschana mdogo mwenye furaha tele. Anacheza na maumbo ya kijiometria. Ana miwani ya mviringo na nywele zake zimesokotwa. maumbo haya ni yenye rangi tofauti kama vile chungwa, zambarau, kijani na samawati; yametawanyika mezani.

Mwalimu na wanafunzi wapo darasani. Watoto watatu wamekaa kwenye meza wakicheka. Mwalimu anatabasamu. Bodi nyeupe yenye herufi na namba inaonekana nyuma inaashiria mazingira ya kujifunza.

Kuna watoto wawili mvulana na msichana wote wamevaa vifaa vya kuskia. Mwanamke mwalimu anaongea nao. Watoto wanashikilia vifaa vidogo mikononi mwao. Wanaonekana kujifunza kitu, msichana amevaa shati jekundu mvulana ana samawati.

Msichana kijana akiwa amelala chini, akitabasamu na kupeana ishara ya amani kupitia simu yake ya video. Tarakilishi ndogo iko wazi mbele yake na vitabu vinaonekana kando yake. Anaonekana akifurahia mawasiliano yake. Chumba chake kimepambwa kwa rangi nyekundu. Inaonekana ni mawasiliano ya mbali.

Mikoni miwili inashika vifaa vya kuchezea vya mbao. Mtoto anashikilia kipande chenye umbo la pete. Vifaa hivi ni vya rangi tofauti kama vile majani, samawati na machungwa. Vifaa vingine vimetapakaa mezani.

Mikono ya mtoto ikishika vyombo vya kuchezea vya rangi mbali mbali vinaonekana kuwa na vifuniko vyepesi na vimetengenezwa kwa plastiki. Mtoto amevaa rangi ya pink mikono yake ni midogo ikionyesha udogo wake rangi ya vyombo ni angavu zikivutia macho.

Wanafunzi kadhaa wamekaa kwenye meza nyeupe wakisoma. Msichana mmoja yuko kwenye kiti cha magurudumu akionyesha ujumuhishaji. Vitabu vimepangwa kwenye rafu nyuma yao. Kila mmoja ana karatasi na kalamu mbele yake. Eneo hili linaonekana kama maktaba likiwa na utulivu na mwangaza mzuri.

Watu wawili, mwanamke na mtoto mdogo mwenye ulemavu wa down sydrome .Wanacheka na kupiga makofi juu ya daftari lililofunguliwa mezani. Wote wanaonekana kufurahia muda wao. Mwanamke amevalia miwani na shati jeupe.

Mwanaume na msichana mdogo wanatumia kompyuta kibao. Wametabasamu na wanaonekana kufurahia wanachokifanya. Msichana na nywele zilizofungwa, mwanamume amevaa shati la kijivu. Inaashiria kujifunza,

Mikono miwili inaonekana ikiguza maandishi ya nukta yanayojulikana kama braille vidole vya mtoto vinaonekana vikiendelea taratibu juu ya uso mweupe wenye alama hizo. Maadishi haya hurursu watu wasioona waweze kusoma.

Jikoni ikionyesha watu watano wakipika pamoja. Watu wazima wawili wanakata mboga mwingine anapika kijana anajifunza. Mwanamke moja amevaa kofia ya mpishi, mboga mbichi imetawanyika mezani zikionyesha maandalizi ya chakula kula myu anatabasamu akionyesha furaha.

Mvulana mdogo ameketi kwenye kiti maalum cha magurudumu darasani. Anaonekana akifikiria. Daftari lenye michoro liko mbele yake. Kiti kingine na meza vinaonekana kwa nyuma. Inaashiria mazingira ya shule.

Mwanamke mmoja aliyevaa shati ya zambarau anafundisha msichana mdogo lugha ya ishara, wanatabasamuana kuonyesha furaha, mikono yao inafanya ishara mbalimbali. Msichana ana shati la buluu, mazingira ni safi na wazi.

Mwalimu wa kike anafundisha darasani. Anatumia ishara mkononi mwake. Amevalia shati jeusi na ana nywele ndefu za kahawia. Mwanamume mwingine anasimama nyuma. Amevalia shati la buluu na tai nyekundu.

Mtoto mwenye tabasamu nzuri ameketi kwenye meza ya kijani. Amevalia shati la miraba meupe na samawati. Mikono ya watu wengine inaonekana ikipiga makofi. Karatasi na vitabu vimetapakaa mezani .

Wanawake wawili katika mazingira ya ofisi. Mmoja ameketi kwenye kiti cha rangi ya chokaa akivalia vifaa vya kichwa. Mwingine amesimama akionyesha kitu kwenye skrini ya kompyuta ndogo. Kuna meza nyeupe.